Mwanariadha aliyevalia fulana ya kijani na nyeusi yenye maandishi Nissan na Koech anavaa kitambaa cha macho akiongozwa na mwanariadha wa upande wa kushoto aliyevalia fulana ya rangi ya chungwa na njano. Wanakimbia sambamba wakionyesha mshikamano na usaidizi kwa wanariadha wenye ulemavu wa kuona. Mandhari ya nyuma haionekani vizuri.

Mtu ndani ya mashua akiinua vidole viwili kuonyesha ishara ya amani maandhari ya nyuma ni mto na miti iliyofifia maandishi pembeni yanataja mafunzo ya Aisha sununu kwenye mto Oise.

Wanariadha wawili wamesimama wakiwa wamevalia mavazi ya Kenya wakishikilia bendera ya taifa kwa fahari.

Mtu mmoja amevaa jezi nyekundu ya michezo yenye maandishi Kenya, akiwa amesimama juu ya uwanja wa kukimbia. Nyuma yake kuna majengo na miti. Maelezo ya chini ya picha yanaonyesha jina, Wesley Kimeli Sang. Uraia wake ni mkenya. Alizaliwa machi moja moja, elfu moja mia tisa na tisini na nne. Anashiriki katika mashindano ya Para Athletics tukio la mita elfu moja mia tano na ana ulemavu wa mkono wa kulia.

Jengo la ghorofa mbili lina paa jekundu na madirisha mengi. Kileleni kuna sehemu ndogo ya ziada yenye madirisha zaidi, mbele ya jengo kuna eneo la majani na kitu cha mviringo kikiwa kimelala ardhini. Anga lina mawingu machache.

Watu wanne karibu na mashua, watatu wamesimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wamevaa mashati mekundu yaliyoandikwa Kenya na mmoja anashika kasia. Nyuma kuna majani na maji.